Safu ya manikeni yaliovalishwa nguo mbalimbali yametanda mbele ya duka la nguo. Kila manikeni limevaa mavazi yenye rangi na mitindo tofauti yakionyesha bidhaa zinazouzwa. Sakafu ina vigae vyeupe vilivyopangika kwa mtindo wa chase board ikiongeza mvuto wa kisasa. Kwa jumla, ni taswira inayoonyesha jinsi maduka yanavyopanga bidhaa zao ili kuvutia wateja.

Ndani ya duka la nguo, mtu anaonekana anashikilia fulana nyeusi ilio na mchoro pendi ya pink flowys , fulana nyingine kataa zimetundikwa kwenye reki ya nguo zikionyesha mtindo tafauti kwa nyuma nguo zingine zimekwa kwenye reki za ziada zikiunda onyesho la bidhaa nyingi.

Uso wa kioo unaonyesha onyesho la bidhaa la mitindo na vifaa. Manikeni imevalia kofia kubwa nyekundu na kitambaa chekundu. Akionyesha baadhi ya bidhaa zinazouzwa. Jedwali la duara lina mifuko midogo, pochi na vitambaa vilivyopangwa kwa umaridadi. Kwenye stendi nyesi, kukuna seti za mikifu na pete zinazong'a. Zikionyesha mvuto wa onyesho.

Duka linaonyesha sehemu za nguo za ndani za wanawake zikiwemo sindiria na chupi. Nguo hizi zimepangwa kwa rafu na hangers zikionyesha rangi tofauti kama vile udhurungi, nyekundu, divai na kijivu. Baadhi ya sindiria na chupi zina nakshi za lesi na miundo ya kuvutia. Huu unaonekana kuwa utofauti wa bidhaa zinazopatikana katiika duka la nguo.

Duka la nguo lina bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri kwenye rafu na hangers . Baadhi ya nguo zimekunjwa na kuwekwa kwenye sehemu maalum zikionyesha rangi na mtindo mbalimbali Mannequin imevalia nguo za kitamaduni ikionyesha mavazi ya wanaume. Duka hili linaonekana kuwa linauzwa nguo ya anasa au ya kitamaduni. Rangi angavu za nguo zinavutia macho zikionyesha ubora wa bidhaa.

Inaonekana kuwa duka la kisasa la vifaa vya kimtindo. Likionyesha mapambo na vifaa vingine. Kuna maonyesho mawili ya duara yakiwa yamepambwa kwa mikufu, herini, na mikoba. Manikeni nyeusi imevalia kilemba cha kijani kibichi, ikionyesha vito vya shingo na kilemba. Kwa ujumla, duka linaonekana kuwa limepangwa vizuri, na lina anuwai ya bidhaa za kifahari.

Duka la nguo linaonekana likionyesha mavazi mbali mbali kwa ajili ya watoto na watu wazima, katikati kuna manekeni iliyovalishwa koti la rangi ya waridi na suruali nyeusi ikionyesha nguo za kuuzwa. Racks za nguo zimejaa mashati, magauni na nguo nyingine zenye rangi na mitindo tofauti, kwa umbali kuna sehemu nyingine ya duka iliyo na nguo za ndani na pajama kama inavyo onekana.

Duka kubwa la nguo linaonekana likiwa na safu ndefu za nguo zilizoning'inizwa kwenye pau za kuonyeshea. Upande wa kushoto jeans na suruali zingine zimepangwa kwa ukuta taratibu huku viatu vikiwa vimewwekwa juu ya rafu. Kwenye upande wa kulia kuna nguo mbalimbali ikiwemo tisheti nyeupe inayongaa na viatu vingine viko juu ya rafu. Nuru inatoka kwenye madirisha makubwa na taa za ndani zikionyesha bidhaa zote kwa wazi.

Kuna mpangilio mzuri wa nguo kwenye duka hili zikiwemo sare. Nguo zimepangwa kwa uangalifu kwenye rafu nyeupe zikionyesha rangi na mifumo mbalimbali. Kuna pia nguo ziziloninginizwa kwenye makabati zikiwapa wateja fursa ya kuziona vizuri. Taa za dhali zinaangaza eneo hilo zikifanya nguo zionekana kuvutia kwa zaidi na kuwepo kwa utaratibu mkubwa.

Duka hili linaonekana kuwa na nguo nyingi zilizopangwa vizuri. Kuna safu ndefu za mashati au nguo nyengine zilizokunjwa na kuwekwa katika mifuko ya plastiki. Zikienea katikati ya duka. Kwenye kuta na kando ya duka kuna rafu zilizo jaa nguo zilizopangwa kwa kategoria mbali mbali. Mpangilio huu unashiria duka la nguo la reja reja pengine la jumla lenye bidhaa ya nyingine zinazopatikana kwa wateja.

Yanaonekana kuwa maduka ya kisasa yenye bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri. Maduka haya yana rafu ndefu nyeupe zilizojaa bidhaa mbalimbali kama vile vipodozi, saa na vitu vingine vidogo. Taa zilizo ngaa zimewekwa juu zikimulika bidhaa na kuongeza mvuto. Muonekano wa jumla unaonyesha duka la rejareja lenye bidhaa nyingi zinazopatikana kwa wateja.

Linaonekana kuwa duka kubwa la nguo, likionyesha bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri. Nguo zimetundikwa kwenye reki na kuwekwa kwenye rafu mbalimbali. Duka lina taa nyingi za kisasa zilizopachikwa dari, zikitoa mwanga mweupe. Sakafu ni nyeupe na safi, ikionyesha nafasi iliyopangika.

Mandhari haya yanaangazia duka la nguo, ambapo raki zenye nguo mbalimbali, zimetundikwa kwa utaratibu. Nguo za aina tofauti zikiwemo sketi na jeans , mashati yenye maua na nguo zingine, zimepangwa vizuri. Juu ya duka kuna bango kubwa lenye maneno one stop for the whole family , ikionyesha kuwa duka hilo linahudumia familia nzima.

Linaonekana kuwa duka kubwa la nguo za kifahari, liitwalo Fazal The Luxury Boutique, likionekana liko ndani ya maduka makubwa. Madirisha makubwa ya kioo yanaonyesha mannequin zilizovalia nguo za kisasa na maridadi, zikiashiria mitindo wa juu. Mlango mweusi na ishara ya dhahabu, inaongeza hali ya anasa na kisasa. Ndani ya duka, nguo na bidhaa zingine zinaonekana zimepangwa vizuri kwenye rafu na stendi, zikionyesha mkusanyiko wa bidhaa.

Duka la Woolsworths linaonekana likiwa na milango mikubwa ya vioo iliyo wazi ikikaribisha wateja. Ndani yake, nguo zilizopangwa na malikeni zinaonekana zikionyesha bidhaa mbalimbali zinazouzwa. Miti wa krismasi ulio na mapambo unaonekana kwa mbali ndani ya duka ikipendekeza kuwa ni wakati wa musimu wa likizo .

Bidhaa mbali mbali za nguo zimepangwa vizuri kwenye rafu na hangers mashati kadhaa baadhi yakiwa yamekunjwa mkono yanaonekana yakiuzwa, kuna punguzo ya asilimia hamsini kama inavyoonekana kwenye kibango chekundu ilioningi'nia, rangi mbali mbali za mashati zinaonekana zikiwemo nyeupe njano na zenye miraba.

Inaonekana kuwa duka la kisasa la nguo za wanaume, likiwa na mpangilio wa kifahari. Nguo mbalimbali kama suti, mashati, na vifaa vingine vya kiume vimepangwa kwa uzuri kwenye rafu na stendi. Kuna viti maridadi na meza za kuonyesha bidhaa, zikitoa muonekano wa anasa. Taa za kifahari ya kung'aa, inaning'inia kutoka dari, ikiongeza mvuto wa duka.

Linaonekana kuwa duka la nguo la kisasa, likionyesha uteuzi mpana wa mavazi na viatu. Rafu na meza zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo suti, mashati, viatu na vifaa vingine. Taa za kifahari zimening'inia kutoka dari zikitoa mwanga wa kutosha na kuongeza mvuto wa duka. Sakafu ya mbao inatoa hisia ya joto na ukarimu, ikikamilisha muundo wa ndani wa duka.

Duka la nguo linaonyesha aina mbalimbali za nguo na viatu, zikiwemo nguo za watoto na viatu vya wazi na vilivyo tundikwa kwenye stendi. Kuna gauni fupi la rangi ya machungwa na mistari ya manjano, pamoja na nguo nyingine za watoto zenye rangi ya waridi na nyeupe. Viatu vya wazi vya rangi mbalimbali kama vile buluu, waridi na kijani kibichi vimepangwa kwa ustadi. Bidhaa zote zinaonekana zimepangwa vizuri kwenye rafu na hangers zikionyesha duka lenye bidhaa nyingi.

Gari jeusi aina ya s u v imewekwa katikati ya chumba chenye kuta nyeupe na taa nyingi za ndani. Muundo wa gari unaonekana kuwa wakifahari na wa kisasa ukiwa na grili kubwa na taa za kuvutia. Mazingira yanapendekeza kuwa ni chumba cha maonyesho cha gari labda katika duka kubwa la magari. Kuna vifaa vya samani nyingine kwa mbali zikionyesha hisia ya nafasi ya kibiashara.

Ndani ya gari hili, usukani una nembo ya toyota katikati. Dashibodi ina skrini ya redio au mfumo wa burudani pamoja na vidhibiti vya hali ya hewa. Viti vimefunikwa na vitambaa vyepesi na kuna hewa beige iliyoonyesha kuwa upande wa abiria. Sakafu ya gari imefunikwa na mikeka mieusi.

Bonde hili limejaa magari mengi yaliyopangwa kwa safu ndefu. Magari ya rangi tofauti yanaonekana yakiwemo meupe, meusi, mekundu na kijivu. Yameegeshwa kwa utaratibu yakionyesha kuwa hili linaweza kuwa eneo la maegesho makubwa au wanja wa kuuza magari. Mwangaza wa jua unaonekana wazi ukionyesha kuwa ni mchana.

Ndani ya fremu kuna gari la rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kwenye eneo la stesheni ya mafuta. Magari mengine yanaonekana kwa nyuma pamoja na pambu za mafuta. Barabara iliyojengwa kwa matofali inaongeza uzuri wa mazingira gari hili linaonekana kuwa katika hali nzuri na lina taa za mchana zinazo waka.

Gari hili la rangi ya fedha linaonekana likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye vigae. Kwenye nambari ya usajili wa gari, linaonekana kuandikwa KBV 949E , likionyesha kuwa gari hilo limetoka Kenya. Nyuma ya gari kuna majengo ya duka au ofisi yakiwemo na ishara ya Sos . Hali ya hewa inaonekana kuwa wazi ikionyesha mchana na gari linaonekana kuwa safi na limetunzwa vizuri.

Magari yanaonekana yakiwa yamepakiwa kwenye eneo la maegesho. Magari hayo yamepangwa kwa mstari mmoja na yanaonekana kuwa aina moja ya SUV baadhi ya magari yana rangi nyeusi, nyeupe, na giza, taa za nyuma la rangi nyeupe zinaonekana wazi zikionyesha muundo wa kisasa.

Gari jeupe la kisasa linaonekana kuwa la SUV , likiwa limeegeshwa kwenye barabara yenye lami. Taa zake za mbele zinang'aa, zikionyesha muundo wa kisasa na wa kifahari. Kwa nyuma, kuna miti na majengo yaliyofifia, yakionyesha mazingira ya mijini. Gari linaonekana kuwa katika hali nzuri, labda liko tayari kwa kuuzwa au kutumika.

Mbili kati ya magari yaliyoonyeshwa yameegeshwa kwenye eneo la nyasi. Magari hayo yanaonekana kuwa SUV. Moja likiwa jeusi na jingine likiwa la kijani kibichi. Milango ya magari yote mawili yamefunguliwa. Huku watu wawili wakiwa wamesimama karibu na magari ya kijani. Mandhari ya jumla inaonyesha maegesho ya magari labda katika eneo la nje au la vijijini.

Gari jeusi la Hatchback linaonekana kuwa safi na limetunzwa vizuri, limesimama kwenye nyasi, madirisha yake yamepakwa rangi nyeusi yakionyesha faragha. Nyuma yake, kuna gari jingine jeupe likiwa limeegeshwa karibu. Mazingira yanaonekana kuwa shwari, labda katika eneo la maegesho au uwanja ulio wazi.

Gari hili la ford capril lina rangi ya dhahabu na mistari mieusi, linaonekana limepakiwa kwenye nyasi kando ya ukuta boneti ya gari inambonyeo nyeusi unaotoka nje namba ya usajili ya gari ni KPF 200.

Gari nyeusi inayofanana na Mercedes Benz ya zamani, imepaki kando ya barabara yenye lami, ina namba ya usajili ya Kenya KAG 528U zikionyesha kuwa ni gari lililosajiliwa hapa nchini. Barabara inaonekana kuwa tulivu na imefunikwa na lami ikionyesha mazingira ya makazi au barabara ndogo. Miti mirefu na mimea mingi inaonekana kando ya barabara ikionyesha mazingira ya asili ya kijani kibichi.

Wanaume wawili wanaonekana wakipeana mikono, wakionyesha makubaliano au ukamilishaji wa biashara. Mwanaume aliyevaa suti ya buluu anashika funguo za gari juu ya mikono yao iliyoshikana, akionyesha uhamisho wa umiliki. Gari jeupe linaonekana kwa nyuma likiwa limefichwa kidogo likiashiria kuwa shughuli hiyo inahusu uuzaji au ununuzi wa magari.

Magari meupe ya kisasa yameegeshwa kwenye maegesho yakionyesha muundo na umbo lake. Kwenye usuli, majengo ya rangi ya beige yanaonekana labda sehemu ya kituo cha ununuzi au jengo la biashara. Nuru ya jua inaangazia magari na majengo ikionyesha kuwa ni mchana. Vipande vya mistari ya manjano kwenye lami inaashiria mipaka ya maegesho.

Ndani ya gari linaonekana likiwa na viti vya nyuma vilivyofunikwa na kitambaa cha rangi nyepesi labda kijivu. Kuna nafasi ya kutosha ya miguu kwa abiria wanaoketi nyuma. Mikanda ya usalama inaonekana ikiwa imefungwa kwenye viti. Mlango wa gari una sehemu ya kushikilia ya rangi nyeusi. Kioo cha gari kina akisi mazingira ya nje labda barabara au majengo.

Rundo la matairi mapya ya magari yamepangwa kwa uangalifu, yakionyesha muundo na mchoro wa nje. Matairi hayo yanaonekana kuwa meusi na yana mng'ao kidogo yakionyesha ubora wao. Mchoro wa matairi unaonekana wazi ukionyesha uwezo wao wa kushika barabara. Kwa jumla, mandhari inaashiria stoo ya matairi ama duka la kuuza matairi.

Gari aina ya Subaru Forester, rangi ya fedha, limeegeshwa, kwenye eneo lenye nyasi. Inaonekana kuwa nje, labda katika shamba au eneo la wazi, huku miti mirefu ikionekana kwa nyuma. Dirisha za gari zinaonekana kuwa na tint nyeusi. Na kuna raki ya mzigo juu ya paa. Anga linaonekana wazi likionyesha labda ni mchana.

Basi kadhaa zinaonekana zikiwa katika hatua mbalimbali za utengenezaji ndani ya kiwanda kikubwa. Basi la kwanza la rangi ya njano linaonekana likiwa halijakamilika, huku injini yake ikiwa wazi na kuonyesha sehemu ya ndani. Nyuma yake, kuna basi jingine la rangi nyeupe ambalo limekamilika kwa kiasi kikubwa, likiwa na uwezo wa kubeba abiria ishirini na watano kama inavyoonekana kwenye maandishi ya kichina. Dari ya kiwanda inaonekana kuwa na paa ya chuma.

Gari la kifahari aina ya SUV lenye rangi ya kijivu iliyokoza, limesimama kwenye sehemu iliyotundikwa changarawe. Gari hilo linaonekana kuwa safi na limetunzwa vizuri likiwa, likiwa na grilli kubwa iliyong'aa na taa za kisasa. Nyuma ya gari, kuna ukuta wenye mlango wa bluu wenye nakshi na mimea, mimea kidogo inaonekana pembeni. Hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu, ikionyesha mchana wa kawaida.

Gari ndogo jeupe linaonekana kama basi la abiria au gari la watalii limepaki kwenye lami chini ya anga la buluu lenye mawingu meupe. Kuna miti na nguzo za umeme kwa nyuma, zikionyesha mazingira ya nje. Basi hili lina vioo vyeusi na sticker za tahadhari nyuma yake.

Eneo la mauzo la magari linaonekana likiwa na magari kadhaa mapya yaliyopangwa kwa ajili ya kuuzwa. Watu wawili, mwanamke na mwanaume wanaonekana wakitembea katikati ya magari labda wakitafuta gari la kununua. Mwanamke anaonekana akizungumza na mwanaume labda akimpa maelezo kuhusu gari. Mandhari yote inaashiria duka la magari la kisasa lenye mwanga mzuri likiwa tayari kuwapokea wateja.

Gari geupe linaonekana kama TOYOTA 86,limewekwa mbele ya kituo cha huduma cha magari. Magurudumu meusi yanyoonekana wazi yakipamba maonekano ya gari lililobadilishwa, mlango wa kioo cha kituo hicho cha ujumbe 'approach slowly auto door' kwa herufi za buluu. Mazingira yanaonekana kua ya usiku yakionyesha mwanga kutoka kituo hicho.

Taswira hii inaonyesha speedometer ya gari, ikiashiria mwendo wa hadi kilomita mia mbili sitini kwa saa. Mwangaza mwekundu unaonekana upande wa kulia, ukiashiria labda taa za onyo au sehemu nyingine ya dashibodi. Sindano ya speedometer ipo takribani kilometer sufuri kwa saa, ikionyesha gari limesimama au linatembea polepole sana. Chini ya speedometer kuna kiashiria cha mafuta, kikionyesha nusu tanki au zaidi.

Gari la rangi ya fedha limesimama kwenye barabara ya vumbi. Nyuma yake kuna milima yenye miamba, ikionyesha mandhari ya asili. Anga ni bluu na mawingu mepesi ikionyesha hali ya hewa ya wazi. Gari linaonekana kutumika kwa usafiri katika maeneo ya kijiji au la wazi.

Gari jeupe la michezo limepaki kwenye eneo la maegesho. Magurudumu ya gari yana breki nyekundu zinazoonekana. Nyuma ya gari kuna jengo lililoandikwa Al Reef kwa herufi kubwa. Kuna mitende mirefu iliyosimama mbele ya jengo hilo. Eneo hilo linaonekana kuwa chini ya jua kali, likiashiria hali ya hewa ya joto.

Gari jeupe la kisasa linalo onekana kuwa aina ya SUV . Limewekwa ndani ya chumba kikubwa chenye mwangaza mzuri. Gari hilo lina milango minne na rimu zenye kung'aa, likionyesha muundo wa kifaari. Kwa nyuma, kuta za vioo na taa za kisasa za dari zina onekana, zikionyesha kuwa ni chumba cha maonyesho cha gari. Inawezekana ni kwenye duka la magari. Ambapo gari hilo linawasilishwa kwa una uzwa.

Mwanamume mwenye tabasamu pana ameketi ndani ya gari la rangi jeusi akipokea funguo mkono wa mtu mwingine unaonekana ukimkabidhi funguo hizo huku kukiwa na karatasi au hati zinazoonekana ana miwani na amevaa koti la kahawia juu ya shati la kijivu akionekana kuridhika sana huu unaweza kua muda wa mauzo ya gari au makabidhiano ya gari jipya kwa mumiliki wake.

Soko hili linaonyesha shughuli nyingi za biashara ya mboga na matunda. Wanawake kadhaa wanaonekana wamekaa chini au kwenye viti wakiuza bidhaa zao zilizopangwa vizuri. Jua linaonekana likichomoza au kuzama likiangaza soko na kuongeza mwangaza wa dhahabu. Wateja wanatembea kati ya vibanda wakitafuta maitaji yao na hisia za shamrashamra.

Vitu vya asili na shanga mbalimbali vimetundikwa na kupangiliwa kwa uangalifu kwenye rafu za mbao, vikionyesha ufundi wa mikono. Kuna shanga zilizotengenezwa na maganda ya koa, zikiwekwa mbele na katikati, zikionyesha uzuri wa kipekee. Kwa nyuma, shanga zenye rangi mbalimbali na mitindo tofauti zinaonekana, zikionyesha utajiri wa utamaduni.

Tunaona rundo kubwa la matikitiki maji yaliyopangwa kwa ajili ya kuuza. Matikiti mengine yamekatwa yakionyesha nyama yao nyekundu na kuashiria ubora wao. Soko linaonekana kuwa na shughuli nyingi na watu na magari kwa nyuma. Kuna miavuli kadhaa ya jua iliyofunguliwa ikitoa kivuli kwa wauzaji na bidhaa zao. Inaonekana kama soko la matunda lenye wingi wa bidhaa safi.

Safu nyingi za nguo za kitamaduni zenye rangi angavu zinaonekana zikiwemo vitambaa vya vitenge na nguo zingine. Kuna ngoma za kitamaduni zilizopambwa kwa michoro ya kipekee zikiwa zimepangwa mbele ya bidhaa. Ngoma hizo zimeundwa kwa mbao na ngozi zikionyesha ufundi wa sanaa za mikono. Mandhari ya jumla inaonyesha soko la ndani au duka la zawadi, likiwa na bidhaa za kitamaduni za Kiafrika.

Sherehe ya bidhaa mbalimbali za kitamaduni na sanaa za mikono. Vitu vingi vimepangwa kwenye rafu vikiwemo sanamu za wanyama kama punda milia na twiga. Pia kuna ndege za kuchonga na mifano midogo ya boti iliyoandikwa MV Malindi. Hii inaashiria duka la zawadi au la vitu vya kiasili.

Bidhaa nyingi za mboga na matunda zimepangwa kwenye masanduku. Kuna nyanya nyekundu, viazi vitamu vya rangi ya waridi na matango mabichi, pilipili hoho za kijani kibichi na matunda mengine, yanaonekana kama limau pia yanaonekana. Bidhaa zimepangwa kwa wingi, zikionyesha soko au duka la mboga. Mandhari yanaonekana kuwa ya nje au ndani ya soko, ambapo bidhaa safi zinauzwa.

Soko la wazi linaonyesha bidhaa mbalimbali za ufundi na zawadi zikiwa zimepangwa kwenye meza na sakafu. Vitu vingi vinauzwa, ikiwemo sanamu za mawe, sahani za rangi na mapambo mengine. Watu kadhaa wanaonekana sokoni, baadhi wakiwa wameketi chini ya miavuli labda wauzaji. Mzigo mkubwa wa magunia au vifurushi unaonekana kwa nyuma, ikionyesha wingi wa bidhaa au mandalizi ya soko.

Mkokoteni wa kuuzia bidhaa unaonekana umesimama barabarani ukiwa na nembo ya Farmers Choice. Juu yake kuna mwavuli wa rangi ya buluu unaotoa kivuli. Nyuma ya mkokoteni kuna vibanda vinavyouza nguo na vitu vingine vikiashiria soko au eneo lenye biashara nyingi. Magari yameegeshwa kando ya barabara yakionyesha shughuli za kawaida za mjini. Sakafu ya mkokoteni imejengwa kwa matofali ya kufinyanga ikitoa mwonekano wa kuvutia.

Linaonekana soko lenye shughuli nyingi, ambapo wachuuzi na wanunuzi wamekusanyika. Bidhaa mbalimbali kama vile ndizi, limau na viazi vimepangwa kwa uangalifu kwa ajili ya kuuza. Watu wanatembea na kuzungumza, baadhi wakiwa wamebeba mizigo yao au wakikagua bidhaa. Mandhari ya jumla inaonyesha uhai wa pilikapilika za soko la wazi.

Kibanda kidogo cha soko kimejengwa kwa mbao na bati, kikijaa bidhaa mbalimbali za urembo. Mkufu na bangili zenye rangi angavu zimetundikwa na kuonyeshwa kwa wingi. Chini, kuna meza yenye bidhaa zingine zilizopangwa vizuri, zikionyesha ufundi wa mikono. Hii inaonekana kuwa duka la vifaa vya urembo au zawadi, pengine katika soko la utalii au la jumla.

Duka hili linaonyesha kazi nyingi za mikono kama vile shanga, mikufu na mapambo mbalimbali ya kitamaduni. Kuta zimepambwa kwa rangi na vitu vya kipekee vinavyovutia macho. Mteja mmoja anaonekana akitazama bidhaa hizo kwa umakini huku muonekano wa dari ukionyesha mwangaza wa asili. Vitu vingine kama ngoma ndogo na vinyago vinaonyeshwa kwenye meza na sehemu za pembeni za duka.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi linaonekana likifurika na watu na bidhaa mbalimbali. Watu wamepangilia bidhaa zao chini na kwenye meza, zikiwemo matunda, mboga mboga na bidhaa nyingine. Baadhi ya watu wameinama wakichagua bidhaa, huku wengine wakitembea kati ya wachuuzi. Inaonekana ni soko la kawaida la mtaani, ambapo wanunuzi na wauzaji wanashiriki katika biashara ya kila siku.

Soko hili linaonyesha bidhaa nyingi za ufundi zikiwa zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa, zikiwemo shanga, nguo na mapambo mengine. Kuna njia wazi katikati inayoruhusu wateja kupita kati ya vibanda ya wauzaji. Baadhi ya wanfanya biahshara na wateja wanaonekana wakizunguka sokoni. Nyuma, majengo marefu yanainuka, yakionyesha kuwa soko hili liko katika jiji au karibu na maeneo ya mjini.

Soko hili linaonekana kuwa na bidhaa nyingi za ufundi na sanaa, zikiwemo barakoa za tamaduni, sanamu, na vyombo vya kale. Vitu hivi vimepangwa kwa ustadi kwenye rafu na kuta, ikionyesha utofauti wa tamaduni. Baadhi ya picha na michoro pia zinaonekana zimebandikwa ukutani. Nuru inayoingia kutoka juu inaangazia bidhaa, ikionyesha umaridadi na maelezo ya kila kipengele.

Duka la nyama linaonyesha aina mbalimbali za nyama. Baadhi zikiwa zimetundikwa na nyingine zikiwa zimeekwa kwenye counter ya glasi. Mfanyakazi mmoja anaonekana akiwa amevaa kanzu nyeupe, labda akihudumia wateja au kutayarisha nyama. Kwa nyuma, kuna watu wengine wakiwa wamevalia mavazi yaliyofanana, ikionyesha mazingira ya kawaida ya butcher . Lori ya plastiki inaonekana upande wa kulia. Inaweza kuwa inatumika kufunga nyama.

Duka la mitaani linaonyesha bidhaa mbalimbali za sanaa na vinyago vya kitamaduni vilivyotundikwa ukutani. Kuna viatu vya ngozi vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri sakafuni. Bidhaa nyingine kama bangili, vikuku na mapambo mengine ya mikono pia vinaonekana. Watu wachache wanapita kwenye korido hii nyembamba yenye maduka pande zote mbili.

Mandhari haya yanaonesha soko la ndani, lenye vibanda vilivyopangwa upande zote mbili za njia nyembamba. Bidhaa mbalimbali kama vile matunda na mbogamboga zimepangwa kwa wingi, kwenye meza na vibanda. Anga la ndani linaonekana kuwa na giza kidogo, huku nuru chache zikipenya kutoka juu au kutoka taa za vibanda .

Rundo kubwa la mbogamboga safi linaonekana likionyeshwa, likijumuisha nyanya nyekundu, pilipili hoho za kijani na manjano, na vitunguu. Mboga hizi zimepangwa kwa kuvutia, zikionyesha wingi wa ubora wake. Katikati, kuna bakuli la bluu lenye vitu vidogo vya kijani, labda kunde au viungo vingine. Kwa nyuma, kuna mboga nyingine kama matango na mboga, zikipngeza utofauti wa bidhaa zinazopatikana.

Soko lenye shughuli nyingi linaonekana, likiwa limejaa watu na bidhaa mbalimbali zilizopangwa. Kuna nguo zenye rangi angavu. Sanaa za mikono na vitu vingine vilivyotandikwa chini au kutundikwa kwenye stendi. Watu wanaonekana wakitembea wakipanga bidhaa na labda wakifanya biashara, kuashiria soko la wazi au la barabarani. Mandhari yote inaonyesha utamaduni wa biashara ya kienyeji.

Katika duka au stoo kuna rundo la vitambaa vyenye rangi angavu na michoro mbalimbali, ikiashiria utajiri wa kitamaduni. Vitambaa vimepangwa kwa uangalifu kwenye rafu za mbao, vikiwa vimekunjwa na kutundikwa kwa njia ya kuvutia. Baadhi ya vitambaa vina michoro ya kiasili na ya kisasa, ikionyesha matumizi mbalimbali. Hii inaweza kuwa duka la vitambaa labda likiuza vitambaa vya kiafrika kama vile kanga au vitenge.

Vikapu vingi vya mkononi venye rangi mbalimbali na ukubwa tofauti vimetandazwa vikionyesha ufundi wa sanaa. Baadhi ya vikapu vina rangi angavu kama nyekundu, pinki na machungwa. Huku vingine vikiwa na rangi ya asilia za nyuzi. Vikapu hivi vimefungwa kwa mtindo maalum na vimeonyeshwa nje labda katika soko la ufundi. Kwa jumla vinaonyesha utamaduni na ubunifu wa sanaa za mkono.

Inaonekana kuwa soko kubwa la matunda na mboga, likiwa na mirundo ya karoti, pilipili hoho na matunda mengine yaliyopangwa kwenye meza za mbao. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea au wakifanya biashara sokoni, wakionyesha shughuli nyingi. Mizani ya kupimia inaonekana kwenye baadhi ya meza, ikionyesha kuwa bidhaa zinauzwa kwa uzito. Soko linaonekana kuwa limefunikwa na paa likitoa kivuli kwa wafanyibiashara na wateja.

Soko la matunda la wazi linaonekana likiwa na aina nyingi za matunda zilizopangwa kwa kuvutia. Ndizi zimetundikwa juu huku maapolo, machungwa, nanasi na matunda mengine yakiwa yamepangwa kwenye meza na kwenye makreti. Ardhi ni chafu na ina udongo, ikionyesha mazingira ya soko la wazi au la barabarani. Inaonekana ni biashara ndogo inayouza matunda kwa wateja wanaopita.

Jengo refu la kisasa linaloonekana kuwa na kioo na rangi ya kijivu nyeupe, linasimama wima likielekea angani. Juu ya jengo hilo, kuna antenna na miundo mingine ya mawasiliano, ikionyesha kuwa linaweza kuwa na matumizi ya kibiashara au ya mawasiliano. Miti ya kijani kibichi inaonekana ikizunguka msingi wa jengo, ikionyesha utofauti wa rangi kwenye mandhari.

Uwanja ulio wazi wenye udongo mwekundu na majani makavu umetawanyika mbele. Nyuma ya uwanja huu kuna majengo marefu yenye ghorofa nyingi, baadhi yakiwa yamepakwa rangi ya njano na kijivu. Miti na vichaka vimeota kando ya uwanja, vikitoa hisia asili katikati ya ujenzi. Anga ni ya bluu safi isiyo na mawingu, ikionyesha hali ya hewa nzuri na mazingira ya mjini ya asili.

Jengo refu la ghorofa likiwa na maduka na biashara kwenye gorofa ya chini, linaonekana likisimama chini ya anga la blue , linarangi ya mchanga na mistari ya zambarau, likionyesha muundo wa kisasa, maduka mbalimbali yanaonekana kwenye ghorofa ya chini, yakionyesha shughuli za kibiashara, mabango ya matangazo kama shop to let , na biashara nyingine yanaonekana yakining'inia mbele ya jengo.

Jengo refu la ghorofa, lililojengwa kwa matofali na saruji, na kuta zilizopakwa rangi nyekundu, linasimama wima likiwa na jina Bien View Zaburi Flats juu yake. Linaonekana kuwa na jengo la, makazi na madirisha kadhaa yaliyopangwa kwa usawa. Mbele ya jengo, kuna eneo la wazi lenye nyasi na udogo ulio wazi, likionyesha mandhari ya mijini.

Mbuga mpana wa ardhi tupu uliofunikwa na nyasi kavu unaonekana chini ya anga lenye mawingu kidogo. Kwa mbali, kuna majengo ya makaazi baadhi yakiwa yameezekwa kwa vigae, yakionyesha maendeleo ya miji au vijiji. Uzio wa mawe unaweza kuonekana ukizunguka baadhi ya maeneo ya majengo hayo. Upande wa kulia, miti na vichaka vinatoa mandhari ya asili na kuna nguzo au mlingoti uliosimama wima katikati ya uwanja.

Nyumba kubwa yenye ghorofa inaonekana mbele, ikiwa na rangi za kahawia na beige , huku paa zake zikiwa na vigae vyekundu. Kuna lango jeusi lililofunguka, inaelekeza kwenye njia ya changarawe iliwaingie ndani ya ua. Bustani ndogo yenye mimea na miti inaonekana upande wa kulia, ikiongeza uzuri kwenye eneo hilo. Anga lina bluu safi na mawingu machache kuonyesha hali ya hewa nzuri.

Jengo refu la kisasa lililo na rangi ya njano na kijivu linaonyeshwa likipanda angani. Chini yake kuna bwawa la kuogelea lenye maji safi ya blue , likionyesha eneo la burudani. Mandhari inajumuisha maeneo yaliyopangwa vizuri ya kijani kibichi na miti yakiashiria mazingira yaliotunzwa. Kwa jumla picha inaonyesha jengo la makazi la kifahari na huduma za nje.

Jengo refu la kisasa linaloonekana kuwa ghorofa, au hoteli, limesimama mbele ya anga safi la bluu. Limesheni madirisha makubwa ya vioo, na balkoni nyeupe, likionyesha muundo wa kisasa. Kwa mbali, nyaya za umeme zinaonekana zikipita mbele ya jengo, zikionyesha hisia ya mazingira ya mijini. Juu ya jengo, kuna maandishi yanayosomeka Highway Hotel, yakionyesha matumizi yake.

Barabara ya kifahari iliyopambwa kwa matofali mekundu inaonekana ikiingia katika eneo la makazi ya kisasa. Nyumba nyingi zimejengwa kwa usanifu wa kisasa, zikiwa na paa tambarare na rangi za kuvutia. Kila nyumba ina uzio wake binafsi na malango ya chuma, ikionyesha usalama na faragha. Miti na mimea ya kijani imepandwa kando ya barabara, ikiongeza uzuri wa mazingira.

Jengo refu la gorofa likiwa na rangi nyeusi na nyeupe. Limesimama imara chini ya anga safi ya bluu. Limesimama wima likionyesha usanifu wa kisasa na madirisha mengi. Mbele ya jengo kuna uzio mkubwa, labda lango unaoashiria usalama na faragha. Kuna waya za umeme au mawasiliano zikipita mbele, zikionyesha mazingira ya mjini.

Mandhari haya yanaonyesha jengo la makazi lililojengwa kwa mawe likiwa na paa la vigae vya udongo na rangi ya kahawia. Nyumba imezungukwa na mimea mingi ya kijani kibichi na vichaka venye maua ya njano vikipamba mazingira. Mti mkubwa wenye matawi unaonekana juu ukitoa kivuli kwenye bustani. Anga ni blue lisiyo na mawingu ikionyesha siku yenye jua kali.

Majengo marefu yanaonekana yakisimama imara chini ya anga lenye mawingu kidogo, baadhi ya majengo yanaonekana bado katika ujenzi au yanakarabatiwa yakionyesha mabomba na miundo wazi katikati ya majengo haya kuna jengo lenye rangi ya kijani kibichi linatokezea kwa kurahisi. Mwangaza wa juu unaonekana ukitawanyika labda kutokana na mawingo lakini Bado kuna mwangaza wa kutosha inaonekana kama mandhari ya jiji labda mtaa ya jiji lenye shughuli nyingi.

Jengo hili linaonekana kuwa na ghorofa kadhaa, likiwa na mwanga mwingi unaopitia madirisha yaliyoko juu. Kuna milango na madirisha yenye fremu nyeusi na ya chuma, inayoonekana kama sehemu ya usalama au mapambo. Sakafu ya chini inaonekana kuwa na nafasi wazi au mapito yaliyojengwa kwa chuma. Rangi ya ukuta ni ya manjano, mpauko au krimu.

Linaonekana kuwa jumba la kifahari la ghorofa tatu lililopakwa rangi ya beige na lenye madirisha makubwa. Nyuma ya jumba kuna ua mkubwa wenye nyasi fupi zilizonyolewa vizuri, zikionyesha utunzaji wa mazingira. Kuna miti na vichaka vilvyopandwa karibu na jumba hilo, vikiongeza uzuri wa asili. Mwonekano wa jumla unaonyesha mali ya kifahari na mazingira tulivu.

Majengo mawili ya ghorofa yenye kuta za matofali na balconies ndogo, yamesimama yameelekeana. Barabara ya lami inaonekana mbele ikionyesha eneo la mjini lililopangika vizuri. Nyuma ya jengo, kuna miti mirefu na anga safi la buluu likionyesha hali ya hewa nzuri, inawezekana ni makaazi ya kisasa au vyumba vya kuishi vinavyotoa mazingira tulivu.

Jengo refu la ghorofa linaonekana likiwa na mabati mekundu na kuta za rangi ya cream .Majengo mengi yanaonekana kwa mbali upande wa kulia. Kuna waya za umeme na nguzo kushoto mwa jengo.

Jengo lenye ghorofa mbili likiwa limepakwa rangi ya manjano na buluu limesimama chini ya anga safi ya buluu. Rangi angavu za majengo zinaonekana zikiashiria utamaduni au mtindo wa usanifu wa kipekee. Kwa upande wa kulia, kuna ukuta wa matofali na nyasi ndefu ikionyesha mpaka wa amali. Anga la buluu lisilo na mawingu linaongeza uzuri na mwangaza kwenye mandhari.

Jengo refu lina kuta za rangi ya manjano na milia ya blue . Upande wake kuna ukuta mrefu wa mabati uliozungukwa na nyasi kavu. Mbingu ina mawingu meupe yaliyotawanyika juu ya mandhara.

Bwawa kubwa la kuogelea lenye maji ya buluu linaonekana liko mbele ya jengo kubwa la kifahari. Kando ya bwawa kuna sehemu ya kupumzikia yenye viti vya kulalia na mwavuli wa kutoa kivuli ikionyesha eneo la starehe. Jengo hilo linaonekana kuwa na paa la vigae na kuta za rangi ya dhahabu likipendekeza kuwa ni hoteli au makazi ya kifahari. Mbingu safi ya buluu na mimea ya kijani kibichi inayozunguka eneo hilo inaongeza uzuri wa mandhari.

Jengo refu la ghorofa linaonekana katikati ya picha. Mbele ya jengo kuna barabara ya vumbi na miti kadhaa. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika kuashiria hali ya hewa tulivu. Upande wa kulia kuna ukuta wa matofali na lango, likionyesha mpaka wa mali isiyohamishika.

Jikoni hili lina makabati ya kisasa ya rangi ya kijivu iliyo koza. Kuna kisiwa kikubwa cha jikoni chenye sehemu ya juu ya rangi nyepesi, taa za kuninga zimefungwa juu ya kisiwa zikitoa mwanga wa kutosha sakafu imetengenezwa kwa mbao ikiongeza uzuri kwenye nafasi hiyo.

Jengo refu lenye paa la nyasi au makuti limerekodiwa kutoka pembe ya chini likionyesha muundo wake wa kipekee. Sehemu ya jengo ina madirisha ambayo yenye muundo wa kimiani, na ngazi au vijia vimeonekana kwa nyuma. Kwa upande wa kulia, kuna rundo ya mabati au vifaa vingine vya ujenzi. Anga ni safi na lina rangi ya bluu, likionyesha siku yenye jua kali.

Bango jekundu na jeupe limening'inia kwenye jengo likitangaza commercial property for sale . Nambari za simu za mawasiliano zimechapishwa kwa uwazi chini ya tangazo hilo. Bango hilo linaonekana limetundikwa kwenye dirisha la ghorofa ya juu ya jengo la mawe. Rangi nyekundu na nyeupe zimetumika kuvutia umakini wa wapita njia. Hili linaweza kuwa tangazo la mali isiyohamishika katika jiji au eneo lenye shughuli nyingi.

Huu ni mtazamo wa ndani wa duka kubwa la rejareja hasa sehemu ya matunda na mboga. Kuna kiasi kikubwa cha viazi, vitunguu na mboga nyingine zilizopangwa kwa uangalifu kwenye vibanda. Mabango yaliyokuwa yananing'inia kutoka dari yanatoa ujumbe wa afya kama eat good feel good . Eneo lote linaonekana safi na limepangwa vizuri likiwa tayari kwa wateja.

Pikiti hii inatoa mwonekano wa duka kubwa la rejareja, lenye jina Chandarana Foodplus, linaonekana wazi juu ya lango kuu. Ndani bidhaa mbalimbali kama vile matunda na mboga zimepangwa vizuri kwenye rafu. Wateja kadhaa wanaweza kuonekana wakichagua bidhaa, wakishiria shughuli za kwaida za ununuzi. Mwangaza wa kutosha unaangazia nafasi hio, na kuunda mazingira angavu na ya utulivu.

Rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali zinaonekana ndani ya duka kubwa. Bidhaa za usafi wa kibinafsi kama vile dawa za meno na miswaki zimepangwa kwa utaratibu. Bango kubwa la shield your family from cold and flu virus . linaonekana juu ya rafu, likionyesho umuhimu wa afya. Sakafu safi na taa angavu za dari zinaonyesha mazingira ya ununuzi yenye kupendeza na safi.

Duka la viatu linaonyesha aina mbalimbali ya viatu hasa viatu vya wazi na vya buti. Vikiwa vimepangwa kwenye stendi na rafu. Viatu vya wazi vimepangwa kwenye rangi na muundo. Vikiwemo blue , manjano, kijani na kahawia. Viatu vya buti, vya kahawia na nyeusi vimepangwa kwenye meza ya mbele. Na kuna ishara inayoonyesha bei ya 4099. Kwa nyuma, kuna rafu zilizojaa bidhaa zingine pamoja na mabango ya matangazo.

Chumba kikubwa cha maduka makubwa kinaonekana chenye njia pana, na rafu zilizojazwa bidhaa. Sehemu ya matunda na mboga inaonekana katikati, ikiwa na maonyesho ya kuvutia ya matikiti maji, na mazao megine. Mabango ya matangazo kama Best Deal na bei yamepangwa juu ya rafu yakivutia wateja. Nuru kali kutoka kwenye taa za dari inaangazia eneo lote ikifanya duka lionekane safi na lenye kuvutia.

Duka kubwa la kisasa linaonekana likiwa na rafu ndefu zilizojazwa bidhaa mbalimbali. Wateja wachache wanaonekana wakitembea kwenye njia wakisukuma toroli za ununuzi na kuchagua vitu wanavyohitaji. Taa ndefu zinazong'aa zinapita dari yote, zikitoa mwanga wa kutosha ndani ya duka. Sakafu ina muundo wa kisasa na inaonekana safi, ikionyesha mazingira yaliyoandaliwa vizuri ya ununuzi.

Mazingira haya yanaonyesha barabara pana ndani ya duka kubwa au maduka makubwa, yaliyojaa bidhaa pande zote mbili. Rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo pakiti za unga na chupa za mafuta ya kupikia. Baadhi ya ishara za bei zinaonekana zikining'inia kutoka juu. Mtu mmoja anaonekana akipanga bidhaa. Sakafu ni ya vigae na inaonekana safi, ikionyesha mazingira yaliyopagwa vizuri vya ununuzi.

Mhudumu wa duka la Naivas, anashughulika kupanga bidhaa kwenye rafu ndefu zilizojaa chupa za vyakula na vinywaji. Amevaa fulana ya rangi ya chungwa yenye nembo ya duka hilo, na anaonekana akipanga vitu kwa umakini. Bidhaa mbalimbali, zikiwemo juisi, michuzi, na mafuta, zimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu. Duka linaonekana kuwa kubwa na lenye bidhaa nyingi, zikionyesha uchaguzi mpana kwa wateja.

Inaonekana kama duka kubwa la bidhaa, labda sokoni au maduka makubwa. Bidhaa nyingi za matunda na mboga zimepangwa vizuri kwenye vibanda na masanduku. Kuna maeneo yaliyotambulishwa kama hot deli na bakery kwa nyuma. Watu wachache wanaonekana wakitembea au kufanya ununuzi ndani ya duka.

Hili ni duka la vyakula linaloonekana kuwa sehemu ya cheese & deli , likiwa na bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri. Kaunta ndefu ya kioo inaonyesha aina mbalimbali za jibini na bidhaa nyingine, zikiwa zimepangwa kwa kuvutia. Juu ya kaunta, kuna mabango makubwa yenye picha za vyakula, ikiwemo jibini iliyoagizwa kutoka nje na mizeituni. Sehemu iyo inaonekana kuwa safi na yenye mwanga wa kutosha.

Duka kubwa linaonyesha mashine ya kufulia cha chapa ya LG bidhaa hizo zimepangwa kwenye safu. Baadhi zikiwa na vibandiko vya bei. Rafu zilizojaa bidhaa zingine zinaonekana kwa mbali.

Huu ni mtazamo wa ndani wa duka kubwa likionyesha bidhaa mbali mbali zilizopangwa vizuri. Juu, bango kubwa nyekundu lenye mshale linaelekeza kwenye wholesale items , likionyesha kuna sehemu ya bidhaa za jumla. Rafu za vinywaji baridi na matunda ya miti zinaonekana zikipangwa kwa kuvutia karibu na friji . Sakafu inaonekana kuwa safi na taa nyingi za dari zinaangaza duka lote, zikionyesha mazingira ya kisasa na safi.

Risasi hii inaonyesha eneo la duka kubwa la rejareja ambapo nguo nyingi zimewekwa kwenye meza kubwa ya mauzo. Kuna mabango yanayoahiria big discount na sixty percent off yakionyesha kuwa kuna mpunguzo kubwa la bei. Kwa nyuma, rafu za bidhaa mbalimbali zinaonekana zikiwa zimepangwa vizuri huku taa zikitoa mwanga wa kutosha. Sakafu ya duka inaonekana safi na imeangaziwa vizuri ikionyesha mazingira ya kawaida ya ununuzi.

Duka kubwa lina rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali, zikionyesha wingi wa chaguzi kwa wateja. Katikati ya njia, kuna katoni tupu iliyoachwa chini. Sakafu inaonekana safi na imeangaziwa vizuri na taa za dukani. Mazingira haya yanaonyesha duka la kisasa la bidhaa.

Stendi nyeupe ya kuonyesha bidhaa imejaa pipi na chokoleti mbalimbali zikiwemo M and N na Snickels, zikiwa zimepangwa vizuri kwenye rafu. Kandu ya stendi hiyo kuna rafu nyingine iliyo na mifuko ya unga au nafaka, ikionyesha ni sehemu ya duka kubwa au duka jumla. Sakafu na vigae inaonekana wazi mbele ya rafu, ikiwa na uchafu mdogo mdogo.

Rafu nyingi za duka zimejaa vinywaji mbali mbali vilivyopangwa kwa safu. Chupa za soda , juisi na vinywaji vingine vyenye rangi tofauti vimepangwa vizuri kwenye rafu. Kwenye, kwa umbali, bidhaa zingine za duka zinaweza kuonekana, zikionyesha kuwa ni duka kubwa au duka la jumla. Taarifa za bei na nembo za bidhaa zinaonekana, zikionyesha kuwa ni eneo la biashara ya rejareja.

Bidhaa nyingi za taa za nje zimepangwa kwa ajili ya kuuza katika duka kubwa. Taa hizo zina rangi nyeusi na zinaonekana zikiwa zimewekwa kwenye sehemu maalum ya kuonyeshea bidhaa. Nyuma ya rafu ya taa, kuna vyungu na vifaa vingine vya bustani vinavyoonekana vikiwa vimepangwa. Duka linaonekana kuwa na nafasi kubwa na lina bidhaa nyingi za bustani.

Ndani ya duka kubwa la kisasa, rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali za chakula na mahitaji ya nyumba. Wateja kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye njia, wakisukuma toroli za ununuzi na kuchagua vitu wanavyohitaji. Mwanamke mmoja anaonekana akiwa amevaa barakoa akionyesha tahadhari za kiafya. Njia imepangwa vizuri na sakafu inaonekana safi ikonyesha mazingira ya ununuzi yaliyoandaliwa vizuri.

Ndani ya duka kubwa, kuna rafu iliyojaa mboga na matunda mbalimbali yaliyopangwa vizuri. Bidhaa mbalimbali kama vile biringanya, tango, pilipili hoho, na brokoli zinaonekana zikiwa na bei zao. Baadhi ya bei zimeandikwa kwa shilingi za Kenya. Mtu anaweza kuona sehemu ya miguu ya mteja, akiangalia bidhaa hizo.

Rafu ndefu katika duka la kisasa zimejaa bidhaa mbali mbali zikiwemo saladi zilizopakiwa na mboga mboga. Kila bidhaa imepangwa vizuri ikionyesha umaridadi na usafi wa duka. Njia pana kati ya rafu inampa mteja nafasi ya kutosha kuchagua bidhaa anazohitaji. Picha inatoa hisia ya duka lililojaa bidhaa mpya na zenye afya zikiwemo za vyakula na mboga mboga.

Barabara ya duka kubwa ina vifaa vya baradi vilivyojaa bidhaa. Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye rafu, zikiwemo zilizogandishwa. Kuna ishara za kijani kibichi na vibandikio vya matangazo.

Barabara ndefu ya duka kubwa inaonekana ikiwa na rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Sehemu hii inaonekana kuuzwa vitu vya watoto kama inavyoonyeshwa na chupa za maziwa na vibati vya kuchezea. Mannequin ya mtoto mdogo iliyovaa nguo ya bluu, imesimama upande wa kulia ikionyesha mavazi yanayouzwa. Taa angavu za dari na sakafu safi zinaonyesha mazingira ya ununuzi yenye kupendeza na iliyopangwa vizuri.

Inaonekana kuwa sehemu kubwa ya duka au soko la mboga ambapo matikiti maji na mboga za majani zimepangwa kwa wingi. Matikiti maji yamewekwa juu ya makreti za mbao na baadhi yake yamekatwa kuonyesha nyama yake nyekundu. Nyuma ya matikiti maji, kuna rundo kubwa la mboga za majani zenye rangi ya kijani kibichi. Nuru kutoka juu inaangazia eneo lote, ikionyesha uzuri wa bidhaa.

Unaweza kuona ndani ya duka kubwa la rejareja, labda duka la kawaida la chakula lenye bidhaa nyingi zilizopangwa. Kuna friji iliyojaa bidhaa zilizogandishwa mbele, huku kukiwa na chupa za vinywaji na rafu za bidhaa mbalimbali nyuma. Bango la promo linaonekana upande wa kulia likionyesha labda kuna offer maalum. Kwa jumla duka hili linaonekana kuwa mahali pa kawaida pa ununuzi na limejaa bidhaa za kila siku.